Muktadha wa kiwanja kidogo cha watoto cha kuchezea , kiwanja hiki kina vifaa tofauti vya watoto, kando yake kunaonekana mti wa kijani kibichi una maua ya rangi tofauti.

Darasa linaloonekana wazi likiwa na safu ya madawati ya mbao na chuma. Nyuso za dawati hayo ni nyeupe na moja lililo mbele lina kitabu kimelala juu yake. Sakafu ina vigae vyekundu na kahawia.

Jengo la ghorofa moja ambalo linaonekana kama nyumba ya makazi au ofisi jengo hilo limejengwa kwa mawe ya rangi ya kahawia na kupakwa rangi ya manjano, paa lake limetengenezwa kwa vigae vya rangi ya udongo.

Muktadha unaonekana ikuwa ni muktadhaa wa darasani tunaona bango zilizobandikwa juu inakaa ni kama watoto walizitumia kujifunza kuanfika herufi A, B na C, chini yake kuna bango zingine zilizoandikwa siku za mwezi.

Mwanariadha anayefahamika kama Simon Ojuka anaonekana akijizoeza kwenye uwanja wa riadha. Amevalia shati jeupe lenye michoro meupe, kaptura fupi ya rangi ya kahawia na viatu vya njano.

Dawati kadhaa za shule zilizotengenezwa kwa mbao na chuma zimepangwa kwa mpangilio mzuri , moja wa dawati ina kitabu juu yake , dawati zingine zimefikiwa na vitu vyake. Sakafu ya darasa inaonekana kuwa ya matofali ya rangi nyekundu.

Bomba zinaonekana kuwa zimekunjwa. Zimewekwa katika mkoba ulio wa rangi ya kahawia. Bomba hizi ni za rangi tofauti kama vile kijani kibichi, nyeupe, nyekundu, machungwa na njano. Tunaona pia kuna mlango ulio wa rangi ya nyekundu kando.

Kabati la mbao lenye sehemu nyingi, linalo onekana kama linaweza kutumiwa katika shule au ofisi, sehemu, hizo zinafanya kazi ya kuhifadhi faili au vitabu, kuna faili chache zilizowekwa kwenye baadhi ya sehemu.

Wanaume na wanawake kwa pamaja walio simama wakiangalia mbele. Wamevalia nguo nyekundu. Mwanamke aliye mbele ameshikilia bendera ya Kenya. Wanawake wengine wanakaa kuwa walemavu, wanatumia gari ya magurudumu.

Kifutio cha ubao cheusi ambacho kimewekwa kwenye ukingo wa chini wa bodi. Kifutio hicho kina umbo wa mstatili, na kimeundwa kwa mbao chini na nyevu nyeusi ya kufutia juu. Baadhi ya vumbi inaonekana juu ya kifutio.

Faili na folder za rangi mbalimbali, umewekwa juu ya kabati nyeupe. Juu kabisa kuna faili ya rangi ya samawati iliyofungwa kwa debe ya plastiki ikifuatiwa na folder ya kijivu iliyo na tundu ya duara.

Jengo refu linaloonekana kama shule, lina kuta nyeupe na paa la mabati, la kahawia, kwenye kuta za jengo, kuna michoro kubwa ya wanyama kama vile, tembo, na viboko, milango myekundu unaonekana upande wa kushoto wa jengo.

Wanaume wawili wanacheza mpira wa mguu kwa kutumia vikongojo kwenye uwanja wa udongo mwekundu. Mchezaji aliye kushoto amevalia jezi ya kijani na kaptula nyeupe. Na yule wa kulia amevalia fulana nyekundu isiyo na mikono na kaptula nyeupe.

Kabati la kuhifadhi kompyuta, likiwa na rangi nyeupe na milango mieusi. Kabati hili lina magurudumu madogo manne. Chini na juu yake kuna karatasi labda za kufanya kazi.

Mwanaume mwanariadha, Simon Onjuka, akifanya mazoezi kwenye uwanja wa riadha. Amevalia fulana nyeusi yenye nembo nyeupe. Kaptura ya kijivu na viatu vya kijani kibichi.

Tunamwona mwanamme na mwanamke wanaokaa wakimbiaji wa spoti, mwanaume huyu amevalia kaptura nyeusi na juu yake amevalia nguo nyekundu na ya kijani, ameshikilia bendera ya Kenya.

Mwanaume mzee ameonekana mweusi amevalia suti ya samawati na tai ya zambarao, anasimama kwenye jukwaa na anazungumza kupitia mikrofoni nyuma yake kuna bango la njano lenye neno na nembo mingi.

Tunayaona mazingira matulivu imepangwa kwa miti iliyongaa ya kijani na nyasi ya kijani kando yake kunaonekana ghorofa kubwa iliyo na rangi nyekundu ya mabati na kando yake kuna rangi ya kahawia.

Jengo refu la shule lenye paa la rangi ya kahawia na kuta nyeupe, zilizo pambwa, kwa picha za, wanyama pori, picha hizo ni pamoja na twiga, kiboko, tembo na wanyama wengine wa kiafrika, zikiashiria mazingira ya kufurahisha, kwa watoto.

Jengo la ghorofa tatu lenye kuta zinazojengwa Kwa mawe, kilan ghorofa ina milango mwekundu na madirisha mengi yenye fremu nyeupe. Balkoni ya kila ghorofa ina barabara zenye jenge za matusi meusi na chuma.

Umati wa watu waliovaa nguo nyekundu wanaononekana wakitembea . Wanaume wamevalia kofia za rangi nyeusi , wanawake nao wamevalia nguo za kitamaduni za kimaasai . Watu wengine wanaonekana kuwa walemavu.

Muktadha wa jengo la gorofa. Inaonekana kuwa kuna stairs nyingi zimejengwa kwa chuma kando yake. Pia chumba hichi kimejengwa na kupakwa rangi ya brown chini na kijivu juu.

Mlango wa rangi ya kahawia unaonekana kuwa na bomba juu. Bomba hizi zimeandikwa kwa rangi nyeusi. Bomba hizi ni za chuma. Kando yake kuna bomba iliyoraruka. Bomba hizi zimeandikwa kwa majina, kama vile chemistry lab .

Jumba lililopakwa rangi ya kahawia linaonekana liking'aa. Kando yake kuna madirisha yaliyopakwa rangi ya kijani kimbichi. Pia kuna mbomba zilizoshushwa kutoka juu. Juu ya jumba hili kunaonekana kuna ghorofa. Jumba lidongo lililojaa madirisha kando yake.

Mwanariadha wa Kenya Wilson Sang anasimama katika eneo la kukimbia. Amevalia nguo nyekundu iliyoandikwa "Kenya". Yuko kwenye uwanja wa riadha. Anaonekana kuwa mwekundu pia na maandhari ya nyuma yana majengo.

Kundi la wanaume wanaofanya mazoezi ya ndondi , kuna watu watatu wameketi kwenye viti vya magurudumu wakiwa wamevaa glavu za ndondi na mavazi ya michezo . Wengine wanne wamesimama nyuma . Wengine wakiwa wamevalia nguo za ndondi na glavu.

Uwanja wa michezo wa watoto wenye vifaa vya rangi mbalimbali kama slide . Kuna miti mikubwa wenye majani au maua ya njano katikati ya uwanja. Uwanja huo una udongo mwekundu na njia inayotengenezwa kwa vigae.

Wanaume wawili, wanaonekana ni kama wanajitosa katika mchezo wa ukimbizaji. Mwanaume aliyeongoza, amevalia nguo ya kijani na aliyemfuata amevalia nguo za nyeusi. Anaonekana wakijadiliana kitu.

Jengo lenye ghorofa nyingi linaonekana likiwa limejengwa kwa mawe meusi na kuta zinazopakwa rangi nyepesi. Lina madirisha mengi makubwa yenye fremu nyeupe. Mbele ya jengo hili kuna kichache cha kijani kibichi.

Ratiba ya shule. Ratiba imeandikwa kwa mkono, ikigawanywa kwa siku za wiki kutoka Jumatatu hadi Ijumaa, na inagawanywa kwa saa za masomo.

Mwanamke amekaa kwenye boti nyeupe ndogo ambayo inaonekana kuwa boti ya kupiga makasi. Ametumia mikono yake kushika makasi. Amevaa shati nyekundu lenye neno 'Kenya' limechapishwa juu yake. Amevalia kofia ya boizboli na ana nywele ndefu.

Mchoro wa Safina wanugu, ikiwa na wanyama na medi. Mchoro huo una rangi angavu na jengo lina paa nyeupe lenye sehemu iliyofungwa. Miti inapangwa upande wa kushoto na nyasi zimetukwa vizuri.

Mlango wa rangi ya kahawia. Unaonekana kuwekwa bomba juu. Bomba hii ni ya rangi nyeupe, na imeandikwa kwenye rangi nyeusi, na imeandikwa maandishi ya form 1R . Tunaona hii ni kama mlango wa darasa, unaoashiria kidato cha moja r.

Kikozi cha soka ya wakenya walemavu wamesimama kwenye uwanja wenye nyasi bandia, wanaume wengi kati yao wanatumia na mwingine wamepoteza miguu. Wote wamevaa jezi ya soka zenye rangi nyeusi , nyekundu na kijani kibichi.

Mlango wa rangi ya kahawia, unaokuwa na bango mbili. Moja imeandikwa, chemistry lab na chini yake, kuna lingine limeandikwa biology lab . Pia, kuna bango lingine linalokaa limeraruka.

Tunaona bango jeupe ambalo limeandikwa kutumia rangi tofauti ikiwemo bluu, kahawia, nyekundu, nyeupe, machungwa. Pia tunaona nyuma yake mlango wa rangi la kijano.

Ubao mweupe umesimama na kuandikwa maandishi kwa rangi ya buluu . Tunaona ni kama muktadha wa shuleni . Tunaona vyeti vilivyowekwa kando yake na vimeandikwa tofauti tofauti . Kwenye ubao kumeandikwa vitu kama vile ajenda.

Mwanaume mwenye nguo za mbio za baiskeli, zenye rangi nyeusi na muundo mwekundu wa, na mweupe, anaendesha baiskeli ya mbio ya rangi yankijani njano, amevaa kofia nyeupe ya kinga na, miqani mieusi.

Uwanja wa uchezeaji wa watoto, tunaona mashini za kuchezea, kando yake tunaona miti iliyongaa rangi nyeusi, pia tunaona anga nyeupe, jua linaonekana kutua.

Kundi la wanariadha wakikimbia kwenye mbio za riadha. Mwanariadha wa Kenya anayevalia jezi nyekundu yenye jina Kenya mbele anaonekana kuwa mbele akishangilia kwa kuinua mikono yake. Amepeigwa picha katikati ya mbio na anaonekana anatabasamu la ushindi.

Wanariadha wawili kwenye uwnaja wa riadha . Mwanariadha mmoja amevaa shati ya rangi ya machungwa na kaptura nyeusi na anainama kuonekana kusaidia mwanariadha mwenzake . Mwanariadha huyu wa pili amevaa shati nyekundu na amevaa kitambaa jeusi machoni.

Wanariadha wawili, mwanamume na mwanamke, wakikimbia pamoja kwenye uwanja wa riadha. Mwanamume amevalia shati ya rangi ya mchungwa na katura nyeusi na mwanamke amevaa fulana ya kijani na kaptura nyeusi.

Wakimbiaji wanne wa kiume wa Kenya waliosimama pamoja baada ya kumaliza mbio . Wote wamevaa jezi ya rangi ya kijani kibichi na nyekundu na kaptura nyeusi na nyeupe . Wawili kati yao wamevaa jezi ya rangi ya chungwa zenye mikono na maandishi meusi.

Uwanja wa mchezo wa watu unaonekana kuwa mchanga au hujatumiwa sana kuna kiwanja cha kutekeleza kwa rangi ya kijani na sheilthi ya rangi mbalimbali pamoja na mabaki ya seti ya michezo ya watoto.

Tunaona watu watatu wanaoshiriki katika kandanda. Watu wawili ni walemavu wanaonekana kuwa wenye mguu moja. Mtu wa katikati anaonekana kuwa kochari. Mtu mmoja amevalia sare yake ya mpira ya rangi nyeusi.

Nyumba ya kisasa ya ghorofa moja na balcony iliyo na duara. Nyumba hiyo imejengwa kwa mawe ya kijivu na ina nguzo kubwa ya rangi ya kahawia zinazounga mkono balcony . Kwenye ghorofa ya chini, kuna mlango mkuu wa mbao na madirisha yenye milango ya chuma na kijani.

Madarasa yenye madawati, na viti za mbao, zikiwa zimepangwa katika, safu, madawati yanaonekana kuwa ya zamani, na yana rangi ya kahawia, kwenye baadhi ya madawati kuna karatasi au vitabu vilivyo wekwa juu.

Watu, wamekalia viti vya magurudumu. Wanaonekana kuwa walemavu. Watu hawa wamevalia nguo za nyekundu juu na nyeusi chini, Wanaonekana wenye furaha na wameshikana mikono.

Ubao mweupe imejaa maandishi , maandishi haya yameandikwa Kwa herufi kubwa na ndogo ,tarehe zinaonekana zimeandikwa .uko kando kuna maneno mengine yaliyoandikwa Kwa kizungu, juu ya bao kuna majina ya miezi na kuendeleza.

Kikosi cha soka cha walemavu wakiwa wanacheza soka. wachezaji wengi wamepoteza miguu mmoja na wanatumia mgongo kuwasaidia kutembea. Mmoja wa wachezaji anajaribu kupiga mpira. Wachezaji wengine wanaonekana nyuma. Uwanja unaonekana kuwa wa udongo mwekundu.

Wanaume wawili, mmoja amepiga magoti mwingine amelala kichevuchevu. Wanaonekana kuwa wakimbiaji. Wanaonekana kuwa wanapumzika wakiangalia mbele. Mmoja wao amefunikwa macho.

Wanaume wawili wanakimbia pamoja wamefungwa kwa kamba fupi, mmoja amevalia fulana ya machungwa na mwingine amevalia fulana ya kijani kibichi, fulana ya kijani kibichi ina maneno Kenya Koech na fulana ya machungwa ina maneno Nissan, wote wawili wanaonekana wakikimbia kwa kazi.

Mwanaume anayekimbia akiwa amevalia fulana nyekundu yenye maandishi Kenya mbele yake huku akiwa amefungwa macho anaonekana akipiga mkono wake hewani akisherekea ushindi anafwatwa na wakbiaji wengine wawili mmoja amevalia shati ya machungwa na mwingine kijani kibichi.

Tumeona tarakilishi lililowekelewa juu ya dawati nyeupe. Kando la dawati hilo, limepambwa vizuri kwa rangi ya kahawia. Kompyuta hii ni ya rangi nyeusi.

Chumba chenye rafu mbili za mbao na sakafu ya nyekundu. Rafu ndefu zaidi, ina vitu kadhaa, vilivyopangwa, ikiwemo vitabu. Rafu fupi pia zaidi, ya sehemu tupu juu na chupa ya maji chini.

Wachezaji wa soka wenye ulemavu wa miguu, wanacheza kwenye uwanja wa undongo mwekundu, Kila mchezaji anatumia fimbo ya kutembea ilikusaidia mwendo wake, mchezaji mmoja amevalia fulana nyekundu na kaputura nyeupe akipiga mpira wa soka...

Bango kubwa nyeupe linaonekana kuandikwa kwa majina ya kijani na pia kuna rangi nyeusi. Liko mbele ya tanki nyeusi lililowekwa juu ya jiwe.

Wachezaji wa soka wenye ulemavu wa miguu, wakiwa zoezi kwenye uwanja wa mchezo. Wote wamevaa jezi nyekundu, zilizoandikwa Kenya na kaptura za kijani. Wanatumia mikongojo maalum kuwasaidia kutembea na kusukuma mpira.

Mwanafunzi mlemavu ameketi kwenye kiti cha magurudumu. Amevaa shati ya miraba na shati ya kijivu na suruali ya jeans . Anashikilia vitabu viwili vikubwa kwenye mapacha yake. Anaonekana akisoma au akijiandaa kusoma.

Nyumba ya ghorofa moja ikiwa na veranda pana na paa la vigae, nyumba hiyo ina rangi ya njano na inaonekana imejengwa kwa matofali kuna eneo kubwa la bustani lenye nyasi zilizotunzwa vizuri mbele ya nyumba.

Mnara mrefu mrupe nyeupe wa chuma umeinuka juu ya angani. Mnaara huu unaonekana kuwa mahali pa bendera, chini yake kuna miti mirefu yenye majani mabichi, anga linafanya madhari kuvutia likiwa na mawingu meupe meupe.

Bango la sheria na kanuni za shule. Bango hilo limeandikwa kwa Kiingereza na limependekeza maadili ya tabia zinazotarajiwa kutoka kwa wanafunzi. Baadhi ya sheria zilizowekwa kwenye bango ni kama we obey rules, we work as a team .

Jengo refu la ghorofa moja kwenye paa la vigae vya rangi ya kikahawia. Kuta za jengo zimejengwa kwa mawe na matofali yenye rangi ya kahawia. Mbele ya jengo kuna nyasi iliyopandwa vizuri kwa njia.

Kitabu kimeekelewa, juu ya dawati ya kahawia. Juu ya kitabu hicho, kuna maandishi yalioandikwa kwa rangi ya njano ikiwemo nambari mbili. Tunawaona watoto waliotumika katika picha.

Mwanamke ambaye inaonekana ni mwanariadha ameketi kwenye benchi ya mazoezi na ameelekea mwili yake upande. Amevalia shati jekundu na suruali nyeusi. Pia amevaa viatu vyekundu na vikanda vyeusi kwenye mkono wake.

Wasichana wawili wakikimbia kwenye eneo la wazi lenye nyasi. Msichana aliye mbele amevalia fulana ya samawati na suruali ya jasho nyeusi. Yule aliye nyuma amevaa fulana ya samawati na suruali ya jasho la samawati akiwa amevaa miwani.

Darasa tupu lenye viti na meza za mbao na za chuma zilizopangwa kwa safu. Kuta ya darasa ina rangi ya kijani kibichi, upande wa kushoto kuna madirisha yenye nondo za chuma zenye rangi ya kijani mapanguzio ya kahawia. Nyuma ya madarasa kuna kompyuta kadhaa zilizopangwa kwenye meza.